Huu ni mazingira ya E-LEARNING au masomo ya mtandaoni. Inamwonyesha mtu akitumia kompyuta mpakato, yenye maneno E-LEARNING na aikoni za elimu, kama vile kofia ya kuhitimu, balbu ya mwanga na rundo la vitabu. Hii inaashiria kujifunza kwa kutumia teknolojia ya kidigitali.

Huyu ni dana ya e-learning . Kuna mtu anayetumia kompyuta mpakato na juu ya skrini kuna taswira ya kichwa chenye balbu ya mwanga ndani, ikionyesha ubunifu na mawazo. Pia kuna maandishi ya e-learning yaliyoonekana wazi.

Watu wanne wanaonekana kuwa wafanyikazi wenza, wakifanya kazi pamoja karibu na kompyuta mpakato, wawili kati yao wamesimama moja akionyesha kitu kwenye skrini huku wengine wawili wakiwa wameinama kidogo, wakizingatia kompyuta mpakato ilio mbele yao.

Huu ni mazingira wa kujifunza ki dijitali. Inakompyuta mpakato iliyo wazi na vitabu vliivyo toka ndani yake. Ikionyesha kuhifadhiwa maharifa kidijitali. Karibu na kompyuta kuna kitabu kimoja kilicho fungwa.

Huu ni mtu, anaonekana kuwa mwanaume. Amesimama mbele ya ubao mweusi au skrini kubwa iliyojaa formula na malingano ya hesabati. Anaonekana akiandika au kuelezea kitu kwenye ubao.

Huyu ni mwanaume anaye tabasamu ameketi mbele ya kompyuta bajani akiwa amevalia vipokea Sauti na miwani anaonekana akifanya kazi au akijifunza mtandaoni nyuma yake kuna mimea midogo na vitabu.

Huu ni dhana ya e-learning au kujifunza kwa njia ya kielektroniki. Inaonyesha mkono iliyoelekeza kwenye mtandao wa ishara zinazowakilisha vipengele mbalimbali vya kujifunza mtandaoni.

Huu ni kompyuta wa mezani. Ikiwa na karatasi inayo onyesha mshale na kisanduku chenye alama tatu zaa tiki kuashiria kukamilika kwa kazi au mfanikio. Chini, kuna maandishi yanayasomeka online education . Kwa jumla, hii inawasilisha dhana ya elimu.

Hawa ni watu wawili. Mwanamke na mwanaume wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta ndogo na skrini ya ziada. Wanaonekana wakishiriakiana au kujifunza kitu kwenye kompyuta.

Hawa ni kundi la watu wanaume wanne na mwanamke mmoja wakifanya kazi pamoja kwenye kompyuta zao za mkononi katika mazingira ya ofisi au ushirikiano, wanaonekana wakishaurisna na kushirikiana,.

Huyu ni mwalimu, akisaidia wanafunzi katika darasa, wanafunzi wamekaa kwenye dawati, na wanatumia kompyuta ndogo. Bango nyuma, lina maandishi, emerging education .

Hawa ni watu watatu wanaonekana kuwa wanawake, wakiwa wamekaa kwenye meza na kompyuta mpakato mbili na skrini kubwa ya kompyuta. Wanaonekana wakifanya kazi au kujifunza pamoja, labda katika shuguli zinazohusiana na teknolojia.

Huyu ni mwanamke akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Akinoekana kutafakari au kufanya kazi kwa makini. Anaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au nyumbani yenye rafu ya vitabu nyuma yake.

Hawa ni kundi la watu wanne , wanaume wawili na wanawake wawili, wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato mezani. Wote wanaonekana kutabasamu na kushirikiana wakionyesha mazingira ya kazi ya pamoja au kujifunza.

Huyu ni mwanafunzi mdogo ameketi kwenye dawati darasani akitumia kompyuta ndogo. Amevalia sare ya shule ikiwemo kofia kubwa ya buluu na shati la miraba. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine kadhaa wakiwa wamekaa kwenye madawati na wanatumia kompyuta ndogo pia.

Huu ni mazingira ya kujifunza mtandaoni. Katikati kuna kompyuta iliyo wazi ikionyesha mwalimu kwenye simu ya video. Mikono miwili inaonekana ikishika kalamu na daftari ikichukua maelezo kutoka kwa somo la mtandaoni.

Huu ni dhana ya elimu mtandaoni au kujifunza kidijitali. Inadhirisha jinsi teknolojia, hasa kompyuta mpakato, inavyoweza kutumika kama chanzo cha maarifa na habari, kama vile vitafyu vinavyofanya.

Huu ni dhana ya e-learning au uelimu mtandaoni. Katikati kuna maneno ya e-learning iliyoandikwa kwa herufi kubwa za bluu na nyuma yake kuna mkono wa mtu unaoelekeza au kukuza eneo hilo.

Huu ni dhana ya e learning au masomo ya mtandaoni, inaonyesha kompyuta mpakato kubwa katikati, ikiwa na maneno e learning kwenye skrini yake. Watu kadhaa wamejipanga karibu na kompyuta hiyo, wengine wakiwa wameketi juu yake na wengine wakiwa wamesimama pembeni.

Huu ni dhana ya e-learning , masomo ya kielektroniki, katika ikizungukwa na maneno mengi muhimu yanayohusiana na elimu. Inarejelea mfumo wa elimu unaotolewa kupitia intaneti ambapo wanafunzi wanaweza kujifunza kutoka mahali popote.

Huyu ni mwanamke mwenye nywele zenye mikunjo ameketi mbele ya kompyuta mpakato akionekana kujikita katika kazi au akifikiria kwa makini. Amevaa shati jekundu na ameshika kidevu chake kwa mkono mmoja akionekana umakini.

Huyu ni mwanamke ameketi kwenye Kaunta ya jikoni akitumia kompyuta ndogo. Jikoni lina muundo wa kisasa wa madirisha makubwa yanayoingisha mwangaza wa asili. Kuna vifaa vya jikoni na rafu zenye vitu mbalimbali ukutani.

Huyu kijana anaonekana akiwa aemeketi kwenye sofa. Amevaa vipokea sauti na anatumia kompyuta ndogo. Anaonekana akitabasamu na kufurahia kila anachokifanya kwenye kompyuta nyuma yake kuna pazia la buluu na mazingira ya ndani ya nyumba.

Huyu ni mvulana mdogo mwenye furaha amevaa vipokea sauti na anatabasamu huku akitazama kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunza au burudani mtandaoni. Labda akifanya masomo ya mtandaoni au akitazama video.

Huyu ni mtu akiangalia skrini ya kompyuta; kwenye skrini kuna mwanamke akieonekana akizungumza au akifanya uwasilishaji wa mtandaoni, labda kupitia simu ya video au darasa la mtandaoni.

Hizi ni mikono ya mtu akicharaza kwenye kibodi ya kompyuta mpakato huku kompyuta nyingine mpakato ikiwa nyuma kwa mbali. Inaonekana kama huyu anafanya kazi au kujifunza kwa kutumia kompyuta.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa katika mazingira ya kujifunza au maabara ya kompyuta. Watu Wawili wa mbele wanaonekana wakishikiana huku mwanamme akisimama na kumwangalia mwanamke aliyeketi mbele ya kompyuta ndogo.

Huyu ni mtu akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo, mezani kuna mtu anaye onekana akiwa ameketi nyuma akitumia kibodi cha kompyuta. Karibu naye kuna kikombe na mimea midogo kwenye sufuria. Drisha linaonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya nje au chumba kingine.

Huyu ni mtu anaonekana kutoka nyuma. Ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Kompyuta ya mkononi inaonyesha skrini iliyojaa washiriki wengi wa mkutano wa video. Ikionyesha kuwa ni mkutano wa mtandao au darasa la mtandaoni.

Huu ni eneo la kazi lenye kompyuta mpakato iliyo wazi ikionyesha maneno e-learning na ikoni zinazouhusiana na elimu ya mtandao. Meza pia ina vitu vingine vya kawaida vya eneo ya kazi kama vile kikombe cha kahawia nyekundu na mimea iliyopandwa kwenye sufuria.

Huu ni wavuti unao onyesha jukwaa la elimu ya digitali. Bango hili linawanyesha dana ya elimu ya mtandaoni na kujifunza kwa njia ya kidigitali. Ambapo wanafunzi wanapata elimu kupitia komputa ndogo, na simu za mkononi.

Huyu ni mvulana mchanga akiwa amevaa vipokea sauti maskioni na anatumia kompyuta mpakato, anaonekana akifanya kazi au anasoma labda katika mzingira ya kujifunza kwa umbali au shule ya mtandaoni.

Huu ni meza ya kazi iliyopangwa vizuri ikiwa na kompyuta ya mezani inayoonyesha mwanaume aliyevaa suti akifundisha au akiwasilisha mbele ya ubao mweusi. Inaonekana kama ni mafunzo ya mtandaoni au mafunzo ya video.

Huyu ni mwanaume ameketi kwenye meza akitumia komppyuta ndogo au kifaa kingine cha kielektroniki, amevalia suti na tai na anaonekana kua makini na kazi yake, kuna vitu vingine kwenye meza likiwemo daftari na kitu kinachoonekana kama kibodi.

Hiki ni kitabu kinachofunguka kutoka kwenye kompyuta ndogo , zote zikiwa zimeundwa kwa mistari zinanazong'aa zikitoa taswira ya kidijitali au kiteknolojia. Mandhari ni meusi na yenye rangi ya zambarau .

Huu ni mtu akifanya kazi kwenye kompyuta mezani, kuna kompyuta kubwa enye skrini inaonekana mwanamke na mtu huyu anaonekana akiandika au kuchora kwenye daftari au kompyuta kibao ulio mbele yake.

Huu ni mkutano wa mtandaoni, au mawasiliano ya video, kupitia vifaa mbalimbali vya kidijitali. Kuna kompyuta ndogo katikati, na skrini mbili za kompyuta, pande zake, kila skrini inaonyesha washiriki, na mkutano wa video.

Huu ni darasa tupu au chumba cha mikutano kinachoonekana kuwa shule. Katikati ya ukuta kwa nyuma, kuna ubao mweusi mkubwa. Unaotumika kwa kuandika au kufundisha. Kuta zimepakwa rangi ya bluu, na chini ya ubao mweusi, kuna sehemu iliyopakwa rangi nyeusi.

Huu ni sehemu ya maktaba na chumba chenye vitabu vingi Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali pia kuna ngazi au muinuko unaoelekea juu na ngazi hizo zina kusuizi cha mbao na chuma, chumba kinaonekana kua na mwanga wa kutosha.

Huu ni chumba chenye vitanda vya ghorofa kinachoonekana kama bweni au hosteli. Kuna safu mbili za vitanda vya ghorofa kila kimoja kikiwa na godoro la buluu, vitanda hivi vimepagwa vizuri na kuashiria matumizi ya pamoja.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili via ghorofa vinavyoonekana kuwa katika hosteli au bweni , vitanda hivi vina fremu za mbao zenye godoro na matandikio ya rangi ya bluu. Chumba kinaonekana kuwa na ukuta mweupe na sakafu ya vigae.

Huu ni chumba chenye vitanda vya ghorofa vinavyoonekana kuwa katika hosteli au bweni. vitanda hivyo vina fremu za mbao zenye godoro na matandiko ya bluu. Chumba kina kuta za rangi ya bluu iliyokolea na sakafu ni ya vigae.

Huu ni darasa au chumba cha mikutano Kuna meza ndefu na viti viliyopangwa kwa safu, chumba kina madirisha makubwa yanayoingisha mwanga wa kutosha ndani.

Huu ni chumba chenye vitanda vitatu, vinavyoonekana kua vitanda vya kulala. Kila kitanda kina shuka za rangi ya kijani kibichi. Kuna neti za kuzuia mbu, zilizoning'inia juu ya vitanda viwili.

Huu ni darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa vizuri. Kuna madirisha mawili enye mwanga unaoingia na bendera au bango la kijani enye maandishi GNB imening'inia ukutani. Inaonekana kama darasa la shule au chuo.

Huu ni chumba kinachoonekana kama bweni la shule au hosteli. Ndani ya chumba hicho kuna vitanda vya ghorofa vilivyotandikwa magodoro na nguo zikiwa zimetundikwa. Mwangaza unaonekana kuingiza kutoka dirishani au kupitia miale ya jua.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kuna dirisha kubwa inaloonyesha nje. Labda mazingira ya jiji au majengo mengine. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi ndogo na kuna kabati au rafu upande wa kushoto.

Huu ni darasa la kompyuta, ambapo mwalimu anamsaidia mwanafunzi mmoja, kwenye kompyuta. Wanafunzi wengine, wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta zao pia, mazingira yanaonekana kuwa ya mfumo, mfunzo, au chuo cha kompyuta.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu ikiendelea. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwemo wawili wanaopambana kuwania mpira katikati ya uwanja. Kuna goli upande wa nyuma na majengo yanaonekana kwa umbali.

Huu ni darasa tupu, lenye madawati na viti vilovyopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga, na kuta zinaonekana kuwa na mabango au chati zilizobandikwa. Darasa hili linaweza kuwa katika shule.

Huu ni darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa. Kuta za darasa inaonekana kuwa za saruji zilizo na plastiki na kuna madirisha mawili upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna ukuta wa nyuma. Kuna bango kubwa la kijani kibichi lililoning'inia.

Huyu ni mwalimu wa mpira wa mguu akifundisha wavulana wawili kucheza mpira. Kocha amevaa fulana yenye neno coach mgongoni na suruali nyepesi huku akisimama akitazama wavulana hao. Wavulana hao wamevaa fulana nyekundu na kaptula na wako karibu na mpira wa mguu kwenye uwanja wa udongo.

Hii ni kiti cha ukumbi wa mkutano, au mihadhara, chenye rangi ya bluu. Ina sehemu ya kuandika. Inaweza kukunjwa au kutelekezwa, na sehemu ya kuweka mikono, zenye rangi ya kahawia au nyeusi. Kiti hiki kimeundwa kwa matumizi ya muda mrefu, na kinatoa faraja kwa wale wanaoketi.

Hapa ni sebule na eneo la kulia chakula ndani ya chumba. Lina meza ya kulia chakula na viti kadhaa vilivyowekwa karibu na dirisha kubwa. Chumba kinaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na kuta zina rangi nyepesi.

Huu ni chumba chenye kitanda kimoja, kitanda kina shuka ya blue , yenye miraba na matakio mawili meupe, ukuta una rangi ya waridi, kwenye sehemu ya chini, na nyeupe kwenye sehemu ya juu.

Huu ni chumba cha kulala, chenye vitanda viwili, labda chumba cha mabweni au chumba cha watoto wawili. Kuna madawati mawili na viti viwili katikati ya vitanda na rafu za ukutani juu ya madawati zikiwa na vitabu mbalimbali.

Huu ni chumba chenye vitanda viwili, kila kimoja kikiwa na chandarua cheupe cha kuzuia mbu. Chumba kinaonekana kuwa safi na rahisi kikiwa na matandikio meupe na ukuta usio na mapambo

Huu ni chumba cha kompyuta au maabara ya kompyuta, ndani ya chumba hicho kuna meza ndefu yenye kompyuta kadhaa, kiti kimoja cha kawaida cha mbao na viti viwili vya plastiki vya rangi ya bluu.

Huu ni maabara yenye vifaa mbalimbali vya kisayansi. Kuna rafu zilizojaa chupa na vyombo vya kioo na pia kuna kifaa kikubwa cha buluu kinachonekana kama kusafishaji cha maji au kifaa kingine cha maabara.

Hii ni ukumbi mkubwa wa mikutano au ukumbi wa mihadhara. Kuna safu nyingi za viti vilivyopangwa vizuri na unaonekana kuwa tupu kwa sasa. Pia kuna sehemu ya jukwaa mbele na maeneo ya ghorofa ya juu yenye viti zaidi.

Huu ni chumba kinachoonekana kama bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa na kabati mbili za nguo. Wanaume wawili wako ndani ya chumba hicho, mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu na mwingine ameketi kwenye kitanda.

Huu ni maktaba inaonekana kuwa na rafu nyingi zilizojaa vitabu na ngazi zinazoelekea juu. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani yenye mwanga wa kutosha. Sakafu imeundwa na vigae vyeupe.

Hawa ni watu wawili, wakicheza hockey kwenye uwanja wa wazi. Mmoja anavaa jesi ya bluu na mwingine amevaa shati nyekundu. Wote wakiwa na vijiti vya hocky na mpira wa hockey. Inaonekana kama wanashindana au wanafanya mazoezi ya mchezo wa hockey.

Huu ni chumba cha mabweni kinachoonyesha vitanda vingi vya ghorofa. Vilivyo pangwa ndani ya chumba kikubwa. Inaonekana kama makazi ya wanafunzi au camp .

Hawa ni kundi la watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba au chumba cha kusomea. Kuna rafu za vitabu zilizojazwa vitabu pande zote mbili za chumba. Watu wengine wameketi kwenye meza wakionekana kujadiliana au kufanya kazi.

Huu ni chumba chenye vitanda vya ghorofa vinavyoashiria malazi ya hosteli au bweni. Kuna vitanda vitatu vya ghorofa vinavyoonekana na kila kitanda kina godoro. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi ya kutosha na mlango unaonekana nyuma.

Huu ni chumba rahisi chenye kitanda kilichofunikwa na shuka la buluu, meza ya mbao, kiti, feni ya kusimama na taa ya mezani, pia kuna dirisha chumbani.

Hawa ni kundi la wanafunzi wengi, wao wakiwa wamevaa sare za shule zinazojumuisha mashati meupe, sweater za blue na sketi za suruali zenye miraba. Wanaonekana wamesimama kwenye chumba chenye viti, labda darasa au ukumbi wa shule.

Hawa ni watu wawili, labda wanafunzi, wakitazama bango la maonyesho lililowekwa kwenye meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe. Chini ya hema, mmoja amevaa sare ya shule yenye sketi ya miraba na mwingine amevaa suti nyeusi.

Hawa ni kundi la watu, wanaonekana kuwa wanafunzi au wanachama wa kikundi cha vijana. Wakiwa wamevalia sare. Wamesimama nje, katika eneo lenye miti au mimea. Watu hao, wamesimama kwa mistari au mpangilio fulani.

Huyu ni mwanaume akiwa ameketi kwenye sofa ndefu katikati ya maktaba, amevalia shati la buluu na suruali nyeusi na anaonekana akisoma kitabu auhati fulani, nyuma yake kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu.

Hawa ni watu wanaojihudumia chakula kwenye meza ya bufeti. Mwanamume mmoja amevaa kofia na fulana nyeusi. Anaonekana akichukua chakula kutoka kwenye vyombo vya chuma. Watu wengine pia wako karibu na meza ya chakula.

Hawa ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa sare zinazofanana na za shule au taasisi fulani, wakiwa nje kwenye eneo lenye nyasi na miti. Wengine wamesimama huku wengine wameketi chini kwenye nyasi. Inaonekana kama shughuli ya nje au mkutano wa kijamii.

Hawa ni kundi la watu, wakiwa wamekusanyika juu ya mlima, wenye miamba, wakifurahia mandhari ya kupiga picha. Mbingi ina mawingu meupe, na blue ikionyesha hali ya hewa nzuri, watu wamevalia mavazi ya kawaida.

Hawa ni kundi la watu, wanafunzi na mwalimu, wakiwa katika mahabara au darasa . Wanaonekana wakifanya majaribio au kujifunza kwa kutumia hudumuni na mimea. Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi mmoja.

Huyu ni mtu mmoja, ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta, akiwa amevaa vipokea sauti. Inaonekana yuko katika mazingira ya ofisi au sehemu ya kazi. Na kuna dirisha lenye mapazia upande wa kulia.

Kuna watunwawili wanaonekana wakiwa kwenye warsha ya useremala. Mmoja wao mwanamke mwenye miwani ya usalama na labda down sydrome anatumia kifaa cha kuchimba mashimo kwenye kitu kinachoonekana kama nyumba ya ndege ya mbao. mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi amesimama karibu naye.

Huyu ni mtoto mdogo, labda mfulana akiwa ameketi kwenye dawati au meza na anaonekana kushughulishwa na karatasi au vitabu. Amevaa shati ya rangi ya blue na anaonekana kuwa katika mazingira ya darasani.

Kuna kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha tabasamu na kuangalia kadi au karatasi anazoshikilia na mwanamke mzima. Mwanamke huyu ameketi karibu naye na anaonekana kumsaidia au kumfundisha kitu pia akitabasamu.

Huyu ni mwanafunzi wa kiume, akiwa darasani. Anajishughulisha na kazi yake ya kuandika au kuchora. Anaonekana kutilia mkazo kile anachokifanya. Nyuma yake, kuna watu wazima wawili, mmoja anaweza kuwa mwalimu, wakionekana wakizungumza au kutoa maelezo.

Huyu ni mwanamke na mtoto wakiwa mezani . Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akisoma kitabu. Mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu au mlezi anamtazama mtoto huku akitabasamu, na wote wawili wanaonekana kushirikiana kwa furaha.

Hawa ni kundi la watu, wakiwemo vijana wakitumia kompyuta katika mazingira yanayoonekana kama maabara ya kompyuta au darasa. Mwanamke mmoja anayeonekana mbele na kutabasamu, anaonekana kuwa na ugonjwa wa down syndrome . Wengine wako nyuma yake wakifanya kazi kwenye kompyuta zao.

Huyu ni msichana mwenye nywele za rangi ya kahawia akicheza au akifanya ishara kwa mikono yake labda akifurahia mziki au shughuli nyingine. Anaonekana kuwa katika mazingira ya ndani labda ukumbi au chumba.

Huyu ni mtoto mdogo, anaonekana kuwa na umri wa miaka michache. Ameketi mezani na mtu mzima ambaye anashika kitabu chenye rangi ya majano anaonekana kumfundisha mtoto.

Hawa ni watu wawili, mwanamke mzima na msichana mdogo, wameketi kwenye meza darasani. Wote wawili wanaonekana wakitumia lugha ya ishara au aina fulani ya mawasiliano isiyo ya maneno.

Huyu ni mwanamke akiwa amevaa vipokea sauti shingoni. Anatumia kompyuta mpakato akiwa ameshika kibodi. Anaonekana akifanya kazi au kuchezea mchezo.

Huyu ni mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwa wamekaa pamoja mezani wakisoma kitabu au karatasi. Mwanamke ananywele za dhahabu na amevaa shati jeusi huku msichana akiwa amevaa kitambaa cha rangi ya waridi kichwani na shati jeupe.

Huyo ni mwanamke na mtoto, anayeonekana kuwa na Down syndrome . Wako pamoja mezani na wanaonekana kuwa na wakati mzuri. Mwanamke huyo anamkumbatia mtoto huyo kwa upendo, na wote wawili wanatabasamu, ikionyesha uhusiano wa karibu na furaha.

Hawa ni watoto kadhaa wakiwa darasani wakijifunza au kufanya kazi zao za shule. Mtoto mmoja msichana mdogo yuko mbele kabisa akishika kalamu mdomoni huku akiangalia chini kwenye kitabu au karatasi. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati.

Huyu ni Mwanamke na Msichana mdogo, labda mama na binti yake wakiongea kuwa kutumia lugha ishara wakiwa wameketi kwenye sofa. Inaonekana kama wanawasiliana kuwa furaha na msichana huyo anaonekana kujifunza au kufanya mazoezi ya lugha ya ishara.

Mwalimu mwanamke aliyevaa miwani na tabasamu anaonekana kufundisha mtoto wa kike lugha ya ishara darasani. Nyuma yao kuna chati ya nambari kutoka sita hadi ishirini.

Hawa ni wanafunzi watatu darasani, wakiandika mezani. Mwanafunzi mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha utumishaji darasani. Wote wanaonekana wakiwa wamejikita katika kazi zao za masomo

Hawa ni kundi la watu wazima na watoto wawili. Ambao mmoja wao anaonekana kuwa na ulemavu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wamekusanika karibu na meza ndogo na wanacheza mchezo wa uzuhia rangi. Unaofanana na jenga au mchezo mwingine wa kujenga.

Hawa ni wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza. Mwanamke mmoja aliyevalia sweta ya zambarau amevaa kifaa kinachofanana na kifaa cha neurofeedback kichwani, na anaonekana akitazama kompyuta ndogo. Mwanamke mwingine aliyevaa shati lenye miraba ameketi karibu naye na anaonekana akimsaidia au kuelekeza kitu kwenye kompyuta ndogo.

Huu ni mguu ya mtoto, isio na viatu, ikisimama juu ya mkeka, au blanketi jeupe, iliowekwa kwenye nyasi. Karibu na miguu, kuna vitu mbalimbali vya rangi tofauti, ikiwemo vitu vyekundu, kijani, na kipande cha nguo ya blue .

Huu ni mwanamke na mtoto, wamekaa kwenye viti na wanazungumza. Mwanamke ana miwani, na anaonekana kumwangalia mtoto kwa makini akitabasamu. Mtoto anaonekana akizungumza, na anaweza kuwa akitumia ishara za mikono au kueleza jambo.

Huyu ni mvulana mdogo ameketi kwenye meza ya mbao akishika kadi za namba au herufi mkononi mwake. Anaonekana akijifunza au kucheza mchezo wa elimu na kadi hizo.

Huyu ni mwanamke akimsaidia msichana mdogo na masomo au kufanya kazi kwenye kompyuta mpakani. Msichana amevalia kipokeasauti na anaonekana kufurahia anachokifanya kwenye kompyuta, huku mwanamke akimtazama kwa tabasamu na kumuunga mkono.

Hawa ni wavulana wawili, mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akishika ala ya muziki kama vile kengele au marashi na mwingine ameketi karibu naye anapiga gitaa. Wote wawili wanaonekana kufurahia na wanatabasamu wakishirikiana katika muziki.

Huyu ni mwanamke na watoto wawili ndani ya nyumba wakifanya mazoezi au kucheza. Mwanamke anaonekana akifurahia akiwa ameinua mikono yake mbele na kutabasamu. Mtoto moja msichana anaonekana ameinua mikono yake juu na mtoto mwingine mvulana ameinama mbele na mikono yake ikiwa imeinuliwa mbele pia.

Hawa ni watu wawili labda wanawake au wasichana wakiwa wamekaa kwenye meza. Moja wao aliye upande wa kulia amevaa barakoa ya rangi ya kawia na anaonekana kumsaidia au kumfundisha mwingine.